Soko la samaki, mmoja akiwa amevalia shati lenye rangi ya machungwa ameshikilia samaki wake wa aina ya tilapia, mwingine ameketi juu ya mawe wakichungulia kuashiria kutulia.

Miti iliyo na uhai , vyelekezo katika njia ya binadamu kupitia na hata pia nyasi zilizokatwa kwa ustadi ikionyesha kuwa mazingira bora na ardhi iliyokuwa na ustawi.

Miti ya minazi kawaida inaonekana kwenye ufuo wa bahari, ila hatuoni bahari tunaona michanga, uchafu wa baharini, manyasi ya baharini na mashua tatu. Moja likiwa limezeeka.

Aina ya vyakula vya kimtaani ila vinapendwa sana na wapwani kwanzia kwa bhajia, kebabu, sambusa, mayai ambayo juu yanakaa kama viazi, yote yapo kwa mchuzi huyu ambaye ameshikilia katilesi, mfuko wa michele watu wamezingira wakitaka kununua.

Viboko wawili wakionekana, mmoja anakula mwingine anaashiria kumeza huku kando kuna nyani ambaye anashikilia jambo mkononi. Rangi ikiwa ni kijani kwa nyasi.

Miti ya mlingoti inayomea haswa wakati kuna maji mengi pale baharini, ufuoni ambapo pia mchanga wa bahari unaonekana ila kunaonekana kuwa kuna gari iliopita maana kuna mstari mrefu huku kijani kikionekana kwa upande wa kushoto kwingine kukiwa na mchanga.

Samaki wengi tu ambao tayari washapikwa. Samaki hawa wako katika kila aina. Kuanzia kwa tilapia, una kila aina. Samaki hawa wamewekwa katika meza huku mzee mmoja akiwa anauza akionekana kushikilia kijiko ambacho anaeza kukichukulia kupea wateja.

Wanadada wawili wanacheka wamevalia aina ya nguo za kisasa, mmoja akiwa ameweka miwani na mwingine pia ameweka miwani huku katikati yao kuna shehe ambaye amevaa kanzu nyeupe.

Vyakula vya ki Pwani, vyakula vya kiasili ya Mombasa vikishikiliwa na muhudumu anayeitwa William. Tukianzia kwa sambusa, viazi, bhajia, chipsi, samaki wa ki Pwani, pilau, ndizi, pilipili ya kupikwa.

Madafu yaliyotobolewa, mengine yameoza, mengine yamepasuliwa katikati, yanaonekana kuliwa ndani. Yamekuwa na straw aina ya kitu kinachotumika kuvuta yale maji ya dafu kutoka chini mpaka juu.

Kwenye meza kuna sahau ambayo pilau ipo ila kando kuna tomato na vitungu, uma iko kando na pia limau ipo kando, chakula hiki sanasana huliwa na watu wa Pwani. Pilau ipo na nyama kwa mbali.

Miti iliyomea kwa wengi ila imewekwa ukuta, huki nje kukiwa na barabara iliyotengenezwa vizuri bila mchanga kuonekana. Bado milingoti ya stima na mnara wa stima pia na pia kando kando kuna miti iliojaa.

Buffet ya vyakula vya kipwani au vyakula vya wanyama wa baharini kuanzia kwa konokono, kuanzia pia kwa pweza, kila mchuuzi uliyopatikana na pweza huyo kila aina ya chakula.

Marikiti ambapo pana aina ya bidhaa zinazo uzwa kuanzia kwa tende, kuanzia kwa njugu, kuanzia kwa korosho, kuanzia pia bado kwa mifuko ya kuweka bidhaa zako. Mwanamke huyu anaonekana kushika kiuno amevaa rinda lililo na madotidoti nyeupe.

Kama msitu vile, ila pamejengwa vizuri. Mawe ya bahari, miti iliyostawi ya minazi, ingine ikionekana kuwa na miaka zaidi ya thelathini, rangi ya kijani huku miti ikinukia.

Sahani hii imejaa samosa nne huku kando kukiwa na soseji mbili. Naam kuna limau pia kwa kando limau kama moja imekatwa vipande vipande kunaonekana sambusa zilizoiva zikiwa tamu.

Samaki, pweza, tilapia, krabu aina ya vyakula vya baharini vimewekwa kwenye jokovu huku nyingi zikiwa na donge zikiwa zimehifadhiwa ili watu wakieza kupita na kununua.

Njia ya mguu iliyo safi huku kando kukiwa na miti ya minazi na miti kadha wa kadha zilizo stawi, kando kukiwa na nyasi zilizokatwa vizuri, huku mabango ya kuonyesha unapokwenda na unaporudi.

Sahani tatu, ambapo sahani moja imejaa mahamri yaliyopikwa yakapikika. Mahamri haya yako zaidi ya manne huku sahani mbili zikiwa na maharagwe yaliyojaa tui. Maharagwe ya nazi kwa juu dania zimefanya kutiririshwa hivi huku zikiwa na vijiko.

Sahani tatu ,moja imejaa vibanzi, moja imejaa chakula cha aina ya nyama ya kuku na ingine imejaa mishakiki au ukipenda mishkaki ambao umeiva ukakua na rangi yake halisia.

Duka la chakula cha baharini kuanzia kamba, pweza, ngisi, papa, jodari, nguru, ngege, mkunga, chewa, dagaa, chaza, mwanamisi.

Lori la kusafirisha maziwa huku wengine wanabeba maziwa kupitia pikipiki. Mtu huyu amevaa boshori na pia nguo za kukinga baridi. Wengine wako kwa mlango wa duka la maziwa.

Mikungu mitatu ya ndizi imefuataliziana huku moja wa katikati juu yake kuonekana kuwa ndizi ndo zinaanza kuiva. Zimewekwa mahala chini kuna manyasi huku kuna magogo yakiwa nyuma yao.

Mzee huyu aliyevalia shati la rangi ya njano , anaeonekana Kuwa katika zizi la ng'ombe huku ng'ombe huyu akupanguzwa na kutolewa uchafu ama madawa ambayo huwa yanapatwa na ng'ombe huku umezingirwa na mbao. Jengo hili yana mabati na mbao.

Ufuoni mwa bahari ambapo nyumba imejengwa kando ya bahari. Miti imezingira ikiwa ni miti ya minazi kama kawaida pia majani yanaonekana kwa mbali kuashiria kuwa kuna unyevunyevu wa bahari au maji ulioko chini ya mchanga huo.

Kibanda hiki kimeandikwa Happiness karibuni nyote kuashiria furaha linauza pweza, shakiki aina ya chipsi, sambusa, kachumbari, kila aina ya vyakula vya kitalii.

Muuzaji maziwa akiwa na mabeseni zake zilizo na maziwa. Mwanamke amevalia nyeupe juu chini ata kichwa amefinika ili pasiingiwe na uchafu wowote.

Mikungu ya ndizi zaidi ya kumi ikiwa ndo imekatwa imewekwa chini huku lori likingoja kupakia. Mikungu hii inajaa kuiva na mengine bado inajaa ni mbichi huku watu wanangojea kununua na kuzungusha.

Mpishi huyu anaonekana kushikilia kaa ambayo anachoma wanyama wa pweza nje ya ufuo baharini tu wakati kuna watalii ambaye ni mzungu anaonekana kuingia majini na mmoja mdada aliyevalia buibui akiwa anatokomea na begi lake.

Bwawa la kuogewa kwenye hoteli iliyo na miti ya minazi, watu wanatembelea pahala pazuri tu ila hukanyagi nyasi zilizokatwa kwa ustadi wenye rangi ya kijani.

Sahani mbili zikiwa kwenye hoteli. Moja ikiwa na mbaazi imejaa pomoni, ikitiririshwa pilipili kwa mbali. Sahani nyengine mandazi mawili ila moja imeng'atwa na mtu anaoneka na kukula kwa mbali.

Meza hii ipo na sahani ya kipekee kwani ndani kuna pilau, naam! pilipili, ndizi, kachumbari, chumvi kwa mbali na uma na kisu.

Samaki wa mchuzi wa nazi, ukiwa bado upo kwenye sufuria, kijiko kikimimina ama kikiangalia jinsi mchuzi huo ulivyo mzito kwa kando kuna dania, mzito huu mchuzi kuna mafuta kwa mbali.

Marikiti ambapo kuna rangi ya kuuza, naam. Rangi hizi ni za kuuza chakula, kuna achari, kuna tende zilizomo kwenye beseni, kuna mabuyu, kuna uteo zilizowekwa kwenye dirisha.

Aina ya vyakula vya baharini. Kuanzia kwa pweza, chipsi, mishikaki, nyama, kila aina ya chakula cha kibahari. Huku watu wanazidi kumiminika na wengine wakishikilia sosi ambayo inamwagwa pamoja na ukwaju kwenye chakula hicho.

Mikungu ya nazi ipo mingi inaashiriwa sasa kupakiwa kwenye malori kuanza kupelekwa kwenye Marikiti. Mikungu hii inaashiriwa kuwa imekolea na sasa watu wanaingiza kwenye lori ya buluu ingine ni lori ya rangi ya green ya kijani wengine pia maduka ya kando ,watu wanaangalia kwa mbali.

Ng'ombe mzito, ng'ombe mwenye mishipa. Ng'ombe huyu amefungwa mikono ili matiti yakaweza kukamuliwa kutoa maziwa. Kuna mwanadada aliyechuchumaa huku akikamua ng'ombe hio. Huyu ng'ombe akiwa na maziwa yanayotoka mazito.

Miti inayotokana na uchafu wa bahari ukiwa ufuoni pale kwenye mchanga huku gogo ndefu likionekana pia likigaagaa hapo mchangani. Neti ya wavuvi kwa kando likiashiria kuwa kuna mmoja ametoka kuvua.

Aina ya chakula cha kutulia ama cha kutembezea pale Nama Ngina inaitwa muhogo. Huku mtu huyu akimiminia limau juu wa mahali ambapo masala yameekwa kwa muhogo huo. Kando kuna muhogo bichi, kuna kachiri ambazo pia zimefugwa na mfuko.

Sahani ni tatu ila kila moja ina chakula chake , sahani moja ina sambusa tatu ambayo pia kando kuna limau, mchuuzi upo kwenye sahani ya pili ambapo bado pia Kuna biringanya na nyama ndani. Ila sahani Kubwa ina biriyani , mchuuzi wa nyama , huku yai likionekana kwa mbali kachumbari pia inaonekana.

Mamba anaonekana kuwa katika mahala pa wanyama kwani pameeekwa nguzo pameekwa fensi ili watu wasimkaribie. Mamba huyu ambaye amekauka kuashiria kua bado yuko kwenye jua kuashiria kua bado muda wake wakuingia kwenye maji wala kuingia mahala pa shimo lake kwani kando kuna maji.

Mshakiki au ukipenda mshikaki huko kwenye grill ya nyama. Nyama bado ipo mbichi haija iva. Huyu anaye tengeneza ameshikilia kijiti ambacho mshakiki huwekwa ndani ambapo pia grill hii iko na moto. Makaa yanaonekana kuwaka kwa umbali.

Sinia iliyojaa biriyani, kwa kando pilipili ya kupikwa rojo la nyama, viazi kachumbari ambayo sanasana hukuwa ni kabeji, sinia hii hususan imejaa chakula ambayo huliwa wakati wa sherehe ila wa pwani wanaipenda sana.

Mchanga wa bahari ukiwa umeanza kumea miti inayoenda chini kwa chini. Miti hii ipo katika rangi ya kijani wakati ambapo mchanga huo wa bahari pia uko na uchafu wa bahari kumaanisha bahari hufika hadi hapo.

Aina ya chakula inayopendwa sana na watu kutoka Pwani Mombasa, inaitwa shawarma . Huyu anakata kutumia visu, anachukua na kuunda kule kando kuna moja iliyoungua kwa umbali.

Mwanamke huyu amejinunulia shawarma lakini ameishikilia kwa karatasi. Kucha zimepakwa rangi, amevaa pete ya dhahabu na rangi yake ni nyeusi kwa mbali. Kando kuna duka la kuuza bidhaa.

Mama huyu aliyevalia sare za kujikinga, sare nyeupe huku nywele akiwa amefinika anamwaga maziwa kuashiria kuitoa uchafu huku mashine za kisasa za kutengeneza maziwa zikionekana.

Mashua imeegeshwa ufuoni nje tu, baada ya kutoka baharini, kwani maji yapo ndani. Chupa inaonekana kuwa ndio iliyotumiwa kutoa maji yaliyoingia kwenye mashua na kuyamwaga nje. Miti, majani ya kijani kibichi.

Sahani mbili, moja ikiwa na saladi nyingine imejaa viazi vya bajia, ukwaju kwa kando na shatini kwa kando, aina ya pilipili iliyo tengenezwa na wapwani.

Mkungu wa ndizi uko kwenye barabara ambayo iko na simiti, ila mkungu huu umeiva .Ndizi zimeiva ziko katika rangi ya njano kuashiria zipo tayari kuliwa huku kuna mkono ambao unashikilia mkungu huu wa ndizi.

Mashua ya zamani ,imeegeshwa ufuoni wa bahari .Miti ikionekana kuwa yenye ustawi yenye rangi ya kibichi. Ndani Kuna kamba iliyofungwa ,ili kuzuia utepetevu wa maji pamoja na aina aina za miti .

Meza imejaa vyakula vya kipwani samaki wa kupaka , mchuzi wa nazi mzito, samaki ameloa huwezi kumuona, dania kwa mbali, sima ndogo kuashiria ndipo nyama panapoishia na kachumbari iliyokatwakatwa vizuri.

Rangi yenye kuiva kwa mahamri yaliyo kwenye mafuta mengi yanayoashiria kuwa yanachemka moto ukiwa sawa. Mahamri ni mengi tu ambayo yanaweza kuliwa na kuuzwa.

Meza hii ina sahani iliyomo na mchele ulioko umewekwa kwa kando huku pia kando nyingine ikiwa na samaki mzima aina ya tilapia mwenye supu ya nzito huku tomato zikiwa zimewekwa juu, dania huku na chungwa ama limau limekatwa kwa pande.

Mashine ya kutoa majimaji ama juisi kutoka kwa miwa, inaonekana kuvunja mua na kuchukua utamu wake, kijana huyu ndiye anayefanya kazi hiyo amevaa jezi ya timu ya uhispania barcelona.

Duka maalum linalouza tende, chakula cha mikebe ya rangi tofauti tofauti na zinazotumika kupika viazi na kupika chakula aina wa aina.

Boma au shaba lenye ndizi mbichi, mengi tu yakiwa yamekatwa na kijana huyu ambaye amesimama kando ya mti, amevalia gambuti anaangalia mahala palipotoka. Anaona ndio ndizi zimejaa na bado mikunga inazidi kuongezeka.

Staftahi kama wapwani wanavyo sema. Sahani ina mahamri matatu, yaliyopikwa yakapikika. Mbaazi kwa kando iliyo na pilipili mchuzi wa rojo unaonekana huku leso ikiwa chini ya sahani.

Karoti, majani, rangi ya viazi, rangi ya vyakula, limau, ukwaju pamoja na mtu aliyeko huko kando ameketi amevaa tisheti iliyo na mcheketo wa madoadoa pamoja na mfuko wa rangi ya buluu.

Ng'ombe mzito na kijana mzito pia aliyesimama akitabasamu kazi yake, kwanii amemfunga anatokakumuosha, maziwa yakiwa mengi kwa ng'ombe huyo. Amevaa gambuti kijani huyo shati nyeupe.

Zizi la ng'ombe likiwa limejengwa pahala kama bara hivi. Zizi la ng'ombe hili kando liko wazi wakati kwingine kuna mabati, kuna ng'ombe hapo ndani ambaye anakunywa maji kutokana na zizi hilo ambapo apo nje kuna mitungi ya maji.

Twiga watatu wanaonekana wapo kwenye zoo ,wamefungiwa na waya huku wapo katika mazingira ya miti iliyo mingi sana rangi ya kijani ikizingira kila pahali.

Zizi la ng'ombe, ng'ombe wapo wanne ila mmoja anaonekana kua amelala watatu wana, moja ambaye anakula wawili akiwa wanaangalia kwenye maji, anapokunywa maji, huku kwenye masikio wameekwa tagi ambayo inajulikana na mwenyenji.

Mshakiki au ukipenda mshikaki ukichomwa huku mzee huyu akielekeza kijiti, kuashiria pia moto lazima uwe mzuri. Moto ukuwe wa kiasi fulani ili mshakiki huu ukaweze kuiva bado mishakiki hiyo haijaiva imedungwa miti kwenye nyama.

Pahala pa kujivinjari pa familia pakiwa na chakula au vitu vyakula ambavyo hupatikana hususan pwani, kachiri muhogo. Muhogo huu ndio umeelekezwa katika sufuria hii ya kuchoma.

Kaimati zaidi ya hamsini, chakula cha kipwani pameandaliwa na sahani nyeupe, kuashiria kuwa ni chakula cha aina ya kuongeza nguvu mwilini na chai ama rangi.

Mti wa mnazi uko kando na miti mingine ya minazi ambao umelelewa au umekua wakati ambapo kuna mchanga na chini pia kunaonekana barabara liko imeanza kujengwa ila nguvu ya mti huo wa mnazi ukaifanya ukasimama peke yake.

Daktari huyu yupo kwenye jumba la kuthibiti madawa huku amevalia miwani. Kichwa amekifunika vizuri na asiweze kuingiwa na uchafu huku amevaa jezi ama nguo nyeupe iliyoandikwa "BROOKSIDE" kuashiria pia hapo ni pahala pa kupima maziwa.

Vyakula vya kibaharini ufuoni wamama wanaonekana kuuza samaki wakubwa, tilapia kwenye dagaa. Wengi wanaonekana na vyombo vyao, beseni za aina ya kijani zimejaa.

Marikiti ambapo pia pana mahala pa kuuza bidhaa kama ukwaju, kitunguu saumu, rangi za chakula , rangi haswa za kupika viazi vya karai ama wanavyopenda hivi watu wa pwani. Kuna abiria ama kuna watu wamefika, mwingine mama amevaa barakoa, mwingine ni mzee anaangalia ndizi na tomato akiwa anataka kununua.

Mazingira mazuri yenye miti na matawi ya kijani ila kuna miti ya miaka mingi tuu, yaani iliokolea mizee saana ambapo pia nyasi zimekatwa vizuri kwa ustadi.

Samaki amepakuliwa ila samaki huyu yupo kwenye mchuzi kuashiria pia kua kuna nazi ambayo ipo ndani ya samaki huyu. Kando kuna mboga za kienyeji, huku pia kuna sima kwa kando na soda ya Fanta.

Ufuoni mwa bahari, mashua imeachwa peke yake likiwa limeozaoza kidogo, miti ya minazi, mchanga wa bahari, majani ya kijani kuashiria kuwa maji bado hayajafika.

Kunguru anatembea kando ya bwawa la kuogea ila, hapo anapotembea pamejaa maji kuashiria mvua au maji yamemwagika kutoka kwa bwawa hilo wakati watu wanaogelea.

Twiga yupo kwenye zoo . Amezingirwa na nyani wadogo kama wanne hivi wanaotembea na kuzunguka, huku miti ikionekana kutoka kutoka chini. Twiga huyu ni mrefu amezingirwa na waya iliyopita hapo kando anakula.

Sinia ya pilau imejaa kachumbari, nyama, mchuzi, masala, pilipili. Limeonekana kushikiliwa na mzee mzima, huku kando kuna watu walioko kwenye kuangalia pia watakula nini.

Mshakiki ukiwa umeandaliwa na pilau huku kando chungwa huku kando kachumbari, kabeji kwa sana sahani mbili, tatu moja ikiwa na mchuzi nyingine ikiwa na mboga za kienyeji.

Sahani nne zilizojaa chakula ama vyakula vya kipwani moja ikiwa na vibazi na kuku, ingine ikiwa na biryani, rojo na nyama na yai likionekana kwa mbali. Kinywanji cha ukwaju, uku pia kuna mchele mweupe wali na pia na samaki ikiwa katika sahani ya nne.

Meza imeandaliwa vyakula vya kipwani kuanzia bhajia za viazi, soseji, ukwaju, pilipili, chai ya maziwa, mahamri, chapati, mbaazi, mchuzi mzito na limau.

Mvua iliyonyesha imesababisha kuwa na nyasi zilizojaa kila mahali ila kando kuna barabara inaonekana kuelekea ufuoni. Miti imejaa, miti ikiwa na rangi ya kijani huku kuna jumba kwa mbali likikaribiana na ufuo wa bahari.

Meza imejaa sahani tano. Katikati kuna dafu lililopasuliwa na kuwekwa mrija wa kunywa. Chipsi, mchuzi, pweza, aina ya vyakula vya kibahari.

Vyakula vya kipwani vikiwa kwenye sahani moja kubwa, kwanzia kwa pilau yenye nyama, viazi karai, pilipili chatini, dania kwa mbali, tomato , biringanya kuashiria kachumbari.

Samaki wa kupaka akiwa ameandaliwa na kuletwa mezani kwenye sahani. Pilipili kwa mbali, rojo la nazi, matawi ya dania, yote kwenye sahani ya mteja.

Marikiti, rangi za vyakula, majani, tangawizi, tomato , mchuuzi huyu anaashiria kuchoka kwani ameshikilia chuma huku watu wanazidi kununua.

Mhudumu ameshikilia vyakula vya kipwani. Bajia, sambusa, biryani, tomato , nyama iliyo rojo, 𝑝𝑖𝑙𝑖𝑝𝑖𝑙𝑖 akitabasamu akiwa kwenye ufuo.

Pilau ipo kwenye sinia, naam. Mchele mwembamba, pilipili, rojo lake, kachumbari, cabbage kwa sana ila hakuna aliyeweka mkono kuonyesha kua ndio anaanza kula.

Ndizi zilizo kijani huku matawi yake pia yakionekana kuwa kijani, ila ndizi hizi zinaonekana kuanza kuiva ili watu waweze kukula. Ni mchana jua limechomoza kwa miti hiyo ya ndizi na majani.

Bhajia zipo kwenye beseni, chini yake gazeti zimeekwa mahali pa kuuzia. Mkono unaonekana kama kwamba panataka kununua, viazi kwa kando, mchuzi kwa kando zimeng'ara zikiwa na rangi iliyosawa.

Mshakiki, pweza, ukwaju kwa viazi, mihogo, kachiri, yote ikiwa imewekwa mahala kama Mama Ngina hivi, kuonekana kuwa ni pahala pakula nyama iliyo sawa ya baharini.

Mzee huyu amesimama anashikiria mti wa mkongwandizi, ila anaonyesha kuwa ndizi hazijaivaa ziko kwenye mti. Kando panaonekana kuwa na rangi ya kijani kumaanisha pia, hali hiyo ya anga iko vizuri katika maeneo hayo.

Aina ya vyakula via kipwani kwa jina la viazi karai vilivyokuwa na masala, huku ziko chini ya karatasi zikiwa pia na mafuta ya kuonekna kwa mbaali.

Nyasi au uchafu ambao hutoka baharini kuenda ufuoni, unaonekana kuwa pale mbeleni mbeleni kuwa watu wanaenda kwenye ufuo wa bahari, bahari yenyewe ikiwa mbali kuashiria kuwa bahari inajisafisha yenyewe.

Mihogo iliyo mingi tu katika pahala pa kuuzia, kisu kinaonekana kwa mbali, gazeti zimetengwa ili kushikilia mihogo hiyo inayopigwa na jua ikiwa imeiva vizuri.

Kuku wa kuchoma nyama ikiwa inachomwa vizuri kwenye grill moto ukiwa umewaka sana. Nyama imechomeka na kukauka vizuri, mapaja tatu paja lilo na mnofu kwa wingi.